Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha likiwa na mapazia, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao, anayefundisha kwa kutumia sauti na vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao, na mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anakagua kazi zao kwa umakini na kuwaelekeza.

Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wamekaa ndani ya darasa na wengine wamesimama nyuma, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafundisho yanayotolewa mbele yao, yatakayowasaidia kukuza jamii kiujumla.

Watu wazima walika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa katika sehemu ya wazi, wakijifunza jinsia umeme unavyofanya kazi kwa kutumia mfano wa taa zilizofungwa vizuri zenye rangi ya kijani na nyeupe.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamesimama kwa mduara, ndani ya hema liliofunikwa vizuri lenye rangi nyeupe, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha mambo mbalimbali wa jinsia ya kike aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu na wengine wamesimama wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa.

Ndani ya darasa kuna kundi kubwa la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wakiwa wanapokea elimu kutoka kwa mwalimu aliyekaa katikati, anayewafundisha kwa kutumia karatasi zenye rangi nyeupe na peni za bluu.

Elimu ya watu wazima ikiwa inaendelea vizuri ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha huku watu wazima wa rika mbalimbali, wameketi kwa utulivu huku wamevalia barakoa wakisubiri mwalimu aingie na kuendelea kutoa mafunzo.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi mbalimbali wakiwa wameketi juu ya madawati, huku wanafunzi wawili wakielekezana kusoma wakitumia vitabu vilivyopo juu ya madaftari yao.

Kundi la watu wazima wakiokalia viti vya plastiki katika sehemu ya wazi, warika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanapata elimu kutoka kwa watalamu waliosimama mbele yao wamekaa sehemu ya nje yenye mimea yenye rangi ya kijani.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanapata elimu kwa watu wazima ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wameketi wakizunguka meza wakimwangalia mwalimu aliyekaa katikati yao, anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Elimu ya watu wazima inaendelea ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa. Watu hawa wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanamwangalia mwanafunzi mwenzao akionyesha kile ambacho mwalimu ametoka kuelekeza kwa kutumia ubao mweusi na chaki.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wamesimama ili kupata picha ya pamoja kwa tabasamu. Kundi hili limekusanyika kwa ajili ya kuelimishana kuhusu mambo mbalimbali, ili kuongeza maarifa kwenye vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya.

Darasa maalumu lenye rangi ya kijani na njano la utoaji elimu kwa watu wazima. Huku watu mbalimali wa rika tofauti wakiwa wameketi wakiwa wanaangalia ubaoni ambapo mwalimu anamsimamia mmoja wao anaeandika maneno mbalimbali katika ubao wenye rangi nyeusi.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike wa rika tofauti, wakiwa wametoka kupata elimu ya jinsi ya kutumia cherehani, kwa furaha wakiwa wanamwangalia mwenzao akiwa anatumia cherehani yenye rangi nyeupe, kushona kipande kidogo cha nguo chenye rangi nyekundu.

Kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume ,wamesimama wakiwa wanatabasamu kwajili picha ya pamoja, kabla ya kupokea elimu itakayowasaidia kukuza maarifa na uelewa wa mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa utulivu, huku wakimsikiliza mwalimu mtanashati, aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa umakini mkubwa sana.

Wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamezunguka kifaa kidogo cheusi, kinachofanya kazi kwa kutumia teknolojia, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, watu wazima mbalimbali wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye katikati anayefundisha kwa kutumia sauti kwa umakini.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe, zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa kike amesimama karibu na rafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka hili ni tulivu na yanayovutia wapenzi wa kusoma na kujifunza kila siku.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa kike amesimama karibu na rafu akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua, mazingira duka hili ni tulivu yanayovutia wapenzi wa kusoma na kujifunza kila siku.

Shule ya awali ya watoto na chekechea, yenye majengo mazuri na safi; ikiwa imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi mbalimbali, kama vile bluu na njano, njia za kuteleza na eneo la kukimbilia. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Bembea ya chuma ya rangi ya kijani ikiwa na viti vyenye rangi ya bluu, kijani na njano. Ipo katika uwanja wa michezo wenye uwanja mwingi. Michezo hii ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili ili kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vyenye rangi ya buluu, njano na kijani, imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wadogo wa awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, ikiwa imepambwa kwa sehemu zenye michezo ya bembea za rangi tofautitofauti kama vile bluu na njano, ikiwa na njia za kuteleza na eneo la kukimbia lenye nyasi fupi, vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unao vutia.

Bembea mbalimbali zikiwa zina rangi za kuvutia, kama vile; njano, bluu na kijani, zikiwa katika sehemu ya shule ya awali na chekechea, na watoto wadogo wakiwa wanabembea hapa kwa uangalizi mkubwa wa mwalimu anayezunguka juu ya nyasi za rangi ya kijani.

Bembea zenye rangi ya bluu, njano na kijani ikiwa imesimama imara kwenye uwanja wa michezo wenye mchanga mwingi. Michezo ya aina hio husaidia watoto wa shule za awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kwa kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya kutelezea iliyotengenezwa na plastiki ngumu yenye rangi ya: njano, bluu na kijani; ikiwa imesimama imara kwenye uwanja wa michezo wenye mchanga. Michezo aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili.

Bembea ya rangi ya bluu, kijani na njano, ikiwa katika sehemu ya michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa chekechea na shule za awali kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu, ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano. Imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao. Hivyo hukuza kujifunza na kijamii na kumwili kwa wakati mmoja.

Shule ya watoto ya awali na chekechea yenye jengo lililochorwa midoli mbalimbali kwa rangi angavu zinazovutia watoto hawa kuja na kujisomea na kushirikiana na wenzao, huku mwalimu akiwa anachungulia ndani ya shule hii.

Wanafunzi wakiwa katika shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, ikiwa imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti kama vile njano na kijani, ikiwa na njia za kuteleza na eneo la kukimbikia lenye nyasi fupi. Vyote vikiwa kwenye mpangilio mzuri na unaovutia.

Mwalimu wa jinsia ya kike, akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki. Akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha, yakiashiria juhudi ya kuinua elimu bora ya msingi.

Shule ya msingi yenye majengo mazuri yakiwa kwa mbali huku imezungukwa na miti mirefu na maua yaliyopandwa vizuri, kukiwa na eneo kubwa kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto wa shule ya msingi.

Kitabu cha shule ya msingi chenye makaratasi meupe yakiwa na michoro ya picha mbalimbali, na maneno yaliyoandikwa kwa ukubwa, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisis na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu cha elimu ya shule ya msingi, chenye karatasi zenye rangi nyeupe, zikiwa zimechorwa picha mbalimbali na kimeandikwa kwa maandishi madogo yanayoonekana vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, anafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Jengo la shule ya msingi lililosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe, ikiwa na paa zenye rangi nyekundu, zikiwa katikati ya miti mirefu sana yenye majani mengi ya rangi ya kujani kibichi. Mbele ya shule hii kuna sehemu ya uwazi yenye bembea ikiwa katika sehemu ya michezo ya wanafunzi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa hili ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi, ulioandikwa kwa chaki akifundisha kwa umakini huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza, wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao.

Katika shelfu inayopatikana katika shule ya msingi juu yake kuna mafaili ya rangi ya bluu, nyeusi na kijani. Mafaili haya hutumika kutuza kumbukumbu za maendeleo ya wanafunzi kwa ajili ya kujua wapi wawasaidie.

Jengo la madarasa la shule ya msingi lililojengwa vizuri, likiwa na madirisha makubwa yaliyo wazi kwa ajili ya upitishaji hewa na mwanga, huku nje kukiwa kuna maua na nyasi zilizopandwa katika muonekano wa kupendeza sana, zikiwa na rangi ya kijani kibichi.

KItabu cha shule ya msingi chenye makaratasi ya rangi nyeupe na pinki iliyochorwa watu mbalimbali na imeandikwa maneno kwa lugha ya kiswahili, ikiwa imeshapishwa kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi kilichochorwa picha mbalimbali za mnyama kama vile mamba, na zikawa zina hesabu za kutoa na kujumlisha alizozijaza vizuri kwa penseli, na mwalimu akaja kusahihisha na kalamu yake wino mwekundu.

Ndani ya darasa, mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa makini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati. Mazingira haya ya darasani ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Korido safi sana ya shule ya msingi ikiwa pembezoni mwa madarasa yaliyopakwa rangi nyeupe inayong'aa vizuri kutokana na mwanga wa jua, yenye madirisha madogo na mlango kwa ajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe, huku yamezungukwa na mazingira safi yenye maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyopangwa kwa mstari na mpangilio mzuri, uwazi huu ambao wanafunzi wanatembela ni kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto.

Mikebe ya rangi tofauti tofauti imepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe ndani ya darasa la shule ya msingi, mikebe hii ni ya wanafunzi na huwasaidia kubeba madaftari ambayo huyatumia shule.

Vitabu vya shule ya msingi vyenye jalada la rangi nyekundu na picha mbalimbali zimechapishwa vizuri na kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kuwajenga.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na kijani, huku yamezungukwa na miti mirefu sana mikubwa yenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Huku mbele yake kuna maua rangi tofautitofauti yaliyopambwa vizuri.

Katika ubao wa matangazo, uliowekwa ukutani ukionyesha siku za wiki kwa mpangilio, unaowasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma, ili kujua majukumu yao.

Daftari la shule ya msingi lililochapishwa vizuri likiwa na picha mbalimbali na mahesabu ya kutoa na kugawanyisha, yakiwa yamejazwa vizuri na mwalimu ameyasahisha na kufurahia maendeleo ya mwanafunzi huyu wa shule ya msingi.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri mwa mfumo imara, yakiwa mbele ya bustani inayopendeza yenye miti mirefu na maua ya rangi ya kijani kibichi. Huku wanafunzi wakitembea katika sehemu ya uwazi ambayo hutumika kwa michezo mbalimbali ya wanafunzi.

Darasa la shule ya msingi lililo safi, likiwa katika mazingira bola ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi na ramani ya dunia ikining'inia ukutani ikimanisha elemu ya kijiografia.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, aliyevalia koti linalomfanya kuonekana ni mtanashati sana. Anafundisha wanafunzi kwa kutumia ubao mweupe kwa kalamu ya rangi ya bluu, akiandika maneno ya kiingereza, akifundisha somo la hisabati.

Mikoba na mikebe ya rangi ya bluu, kijani na nyeupe ya wanafunzi wa shule ya msingi, yamepangwa vizuri kwenye kabati ndogo ya rangi nyeupe. Mikoba hii hutumika kuhifadhi vifaa mbalimbali vya shule kama vile madaftari na kalamu.

Mwalimu wa jinsia ya kike mtanashati alievaa koti zuri, akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, kwa kutumia ubao mweupe na kalamu yenye rangi ya bluu, akifundisha somo la kiingereza.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa amejitandaza vizuri kwa kutumia kipande kidogo cha nguo. Anaandika ubaoni kwa kutumia chaki nyeupe inayoandika kwenye ubao mweusi, akifundisha somo la kingereza la shule ya msingi.

Kitabu cha shule ya msingi chenye picha mbalimbali kikiwa na maandishi madogomadogo, ni kitabu kinachosaidia wanafunzi wa shule ya msingi kukomaa kielimu na kuwapa elimu bora kikiwa kimechapishwa kwa lugha nyepesi.

Majengo makubwa ya shule ya msingi yaliyopanda kwenda juu huku kukiwa kuna ngazi zinazorahisisha shughuli za wanafunzi za kupandisha na kushuka zilizozibwa vizuri kwa chuma ili kuwa salama, chini kuna bustani nzuri yenye maua ya rangi ya kijani kibichi.

Walimu wa shule ya sekondari wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya darasa wakiendelea na zoezi la kufunga mitihani kwenye vifungashio vya rangi ya kijani, vilivyopo juu ya meza pembezoni mwa ubao mweusi.

Chumba cha shule ya sekondari, kilichokuwa na sakafu ya rangi nyekundu safi na madirisha yaliyofungwa na mapazia yanayopendeza. Huku ndani kuna vitanda vya chuma vilivyopangwa vizuri na kutandikwa kwa mashuka meupe, na katikati kuna meza ndogo inayosaidia wanafunzi kujisomea.

Walimu wawili wa jinsia ya kiume wa shule ya sekondari wakiwa nje ya madarasa yaliyopangwa vizuri, wakikagua mitihani iliyopo juu ya meza na kuipakia vizuri kwenye mifuko ya kaki kwa ajili ya kuisafirisha ili ikasahishwe.

Mahabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huo.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha, walimu wamesimama mbele wakipitia na kusimamia wanafunzi waliovalia sare za nguo nyeupe na suruali za bluu, waliopangwa kwenye madawati yaliyopangwa vizuri kwa mstari.

Mtu mmoja akiwa anachanganya kemikali zilizopo kwenye chuoa ndogo zenye rangi ya chupa, ndani ya maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha. Ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi.

Ndani ya ofisi yenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, akiwa anamuelekeza mwanafunzi kwa kutumia madaftari yalipo juu ya dawati lake. Kukiwa na faili pia linalosaidia kutunza kumbukumbu.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari lililo na walimu watanashati waliosimama mbele, wakiwa wamesimamia mitihani ya wanafunzi wa jinsia ya kiume waliovalia sare za mashati meupe na suruali za bluu. Wameketi kwa utulivu juu ya madawati wakiwa wanafanya mitihani yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu anafundisha somo la mfumo wa mmeng’enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia sanamu aliyotengeneza kwa mpira na dumu kwenye ubao. Akiashiria na kuonyesha sehemu mbalimbali kwa vidole vyake mbele ya wanafunzi.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha ikiwa na miundo mbinu ya kisasa na vifaa mbali mbali kama vile mabomba ya maji, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa sekondari.

Majengo ya madarasa ya shule ya sekondari, yenye madirisha makubwa yanayoruhusu hewa safi na mwanga wa kutosha kupita ndani, huku nje huwa kuna vimbweta vya mbao vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya mapumziko ya wanafunzi, na pia kutafakari na kujadili mambo mbalimbali.

Katika darasa kubwa sana la shule la sekondari lenye mwanga wa kutosha, likiwa na madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi. Viti vya buluu vimepangwa vizuri, ndani ya meza zilizobeba kompyuta mpakato kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia na kugundua vitu vipya.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha. Ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe huku paa zikiwa zimefunikwa na rangi ya buluu, madirisha yako makubwa yanayopitisha hewa safi na mwanga wa kutosha kwa ajili ya kusaidia mwanafunzi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa sekondari waliovalia sare za kupendeza za masweta mekundu, mashati meupe na sketi za bluu. Wameketi kwa utulivu juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari, yakiakisi usafi .

Walimu wa shule ya sekondari watanashati wa jinsia tofauti na rika tofauti, wakiwa wanafunga mitihani kwenye vifungashio vya mifuko vya rangi ya kijani, vilivyopo juu ya meza iliyopo pembeni ya ubao mweusi.

Maabara ya shule ya sekondari, yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa na mwanga mwingi na safi na imepangwa kwa utaratibu unaovutia, inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Kitabu cha bailojia cha sekondari, chenye jalada la rangi ya njano na kijani, huku juu ikiwa na picha ya daktari anayemkagua mtu macho. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare za kupendeza. Wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu kwa utulivu. Wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jalada lenye rangi ya njano na bluu ikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi inayopita kupitia madirisha makubwa. Wamekaa kwa utulivu huku wamevaa sare za kupendeza juu ya madawati ya mbao, yaliyopangwa kwa mstari wakiwa wanajisomea.

Eneo la maabara la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha na hewa safi inayopita kupitia madirisha yaliyopangwa vizuri. Ina miundo mbinu ya kutosha ya kisasa na vifaa mbalimbali ambavyo ni visafi vya Hali ya juu. Ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi kujifunza kwa ufasaha.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jalada la rangi ya njano na bluu, huku kikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na mwanga wa kutosha ikiwa na vifaa vingi. Ni safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa, akiwa anapitia madaftari ya wanafunzi wake na kusahihisha kazi aliyowapa, anakagua maendeleo ya wanafunzi kwa ajili ya kujua wapi awasaidie.

Ndani ya bweni la sekondari lenye mwanga wa kutosha na vitanda vya chuma vyenye rangi ya kijivu vilivopangwa vizuri, huku juu yake kukiwa na magodoro yaliyotandikwa mashuka ya kupendeza ya rangi ya pinki chini sakafu ni safi sana.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari kuna mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa, ameketi kwa utulivu mbele ya meza yake. Akiwa anapitia madaftari ya wanafunzi kwa kuyasahisha kwa kalamu nyekundu, ili kuangalia maendeleo yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi na kuashiria mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi ya wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huo.

Walimu wa shule ya sekondari, kwa jinsia za kike na kiume wakiwa wanapokezana vitabu mbalimbali, kutoka kwenye maboksi ya kaki, vitabu hivyo hutumika kuongeza maarifa, ili wajue nini cha kuwafundishwa wanafunzi wao.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa ameketi kwa utulivu, huku akiwa anapitia rundo la madaftari yalioyopo juu ya meza yake, akisahihisha kwa kutumia kalamu nyekundu.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyosanifiwa vizuri na mabati ya rangi ya kijani yakiwa yamepangiliwa vizuri, huku nguo aina ya masweta ya rangi ya bluu, zimeanikwa ilizipigwe na jua na kukauka vizuri nje.

Madarasa ya shule ya sekondari yaliyojengwa kwenye jengo zuri yakiwa na madirisha makubwa ya upitishaji hewa na milango inayopendeza, nje kuna vimbweta vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya kujisomea kwa kujadiliana na imezungukwa na miti mikubwa yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari amechutama huku akiwa anapanga vizuri vitabu kwenye rafu zilizopangwa mbele ya ubao mweusi, vitabu hivi husaidia wanafunzi wanaopenda kujisomea ili kuongeza maarifa.

Bweni la shule ya sekondari lenye sakafu ya rangi nyekundu, likiwa na ukuta uliopakwa rangi vizuri na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa, kuna vitanda vya chuma vyenye rangi nyeusi vilivyopangwa vizuri, huku vimetandikwa mashuka meupe na katikati kuna meza ndogo na viti kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya darasa kubwa la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa kwaajili ya upitishaji hewa, viti vya rangi ya bluu vimepangwa vizuri huku meza zikiwa na kompyuta mpakato zilizopangwa vizuri kwaajiri ya wanafunzi hao kujisomea na kugundua mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, vwameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, huku wamevalia barakoa zinazowasaidia kulinda afya zao, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa dogo likiwa na mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele akifundisha kutumia vifaa vya kisasa na tarakirishi mpakato.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa mkubwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa na rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wengi sana wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lililotengenezwa vizuri juu ya viti vyenye rangi nyekundu, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama katikati yao, akifundisha kwa kutumia sauti na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wamekalia viti vya plastiki. Wamekaa kwa muundo unaopendeza wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu wa jinsia kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi, wanafunzi hawa wa rika tofauti wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu wakiwa wanaandika, maelezo wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele yao wa jinsi ya kike anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike waliovalia fulana zenye rangi ya chungwa, wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo yatakao waandaa kwa ajili ya kupambana na tatizo la ajira watakaporudi mtaani. Wamevalia nguo za kujikinga na uchafu.

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa sana yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari yao na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha safi, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao maalumu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Kundi la wanachuo waliokaa kwa makundi juu ya viti vya plastiki, huku wakiwa ndani ya darasa kubwa sana lililozungushwa na vitabu mbalimbali vya kujisomea, wanajadiliana vitu mbalimbali walivyo pewa maagizo na walimu walio keti mbele wakiwasimamia.

Ndani ya darasa lililojengwa vizuri likiwa na mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa chuo waliovalia suti wameketi kwa utulivu juu ya meza na viti vyao, wakiwa wanafanya mitihani kwa umakini mkubwa, huku mwalimu akiendelea kusimamia zoezi hili.

Wanafunzi wawili wa chuo wa jinsia ya kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo, lenye dirisha kubwa linalopitisha mwanga na hewa ya kutosha, wakiwa wanatumia kompyuta kufanya kazi zao, pia kompyuta hizi husaidia katika kuwapa taarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na rika mbalimbali wameketi kwa mpango wa mzunguko ndani ya darasa iliyopangwa vizuri, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anayefundishwa kwa kutumia ubao mweupe.

Katika darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wameketi kwa utulivu huku wakitumia kompyuta na mwalimu wa jinsia kike akipita katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa, na madirisha makubwa yanayopitisha hewa, walimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanatumia kompyuta na madaftari kurekodi wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao. Anayefundisha kwa kutumia sauti na vifaa vya kisasa juu ya skrini.

Watu wazima wawili wa jinsia ya kiume ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu kwenye viti vyao, wakiwa wanamskiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, akifundisha kutumia ubao mweupe na sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye vimbweta wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo, wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wameketi ndani ya darasa kubwa sana, lenye mwanga wa kutosha likiwa lina madawati mengi na madirisha haya yanatumika pia kupitisha hewa nyingi ndani ya hili darasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wakiwa wameketi ndani ya bweni lao iliyotandikwa vitanda vizuri juu ya mbao, huku mmoja akiwa amechuchumaa akipanga nguo kwenye kabati ya rangi ya kijani.

Ndani ya chuo kidogo wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia fulana za rangi ya chungwa, wameketi kwa utulivu wakiwa na msikiliza mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao, aliyevalia koti jeupe akifundisha kwa vifaa mbalimbali.

Ndani ya darasa la chuo, wanafunzi wa rika mbalimbali waliovalia barakoa wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakimskiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya maktaba kubwa sana ya kujisomea, wakiwa wameketi kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri, wakitumia vifaa kama vile kompyuta mpakato kuongeza maarifa yao na vitabu vilivyoko juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo kidogo wa jinsia ya kike, waliovalia fulana za rangi ya machungwa, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyevalia koti, akifundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mbele yao .

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya bweni safi lenye vitanda vilivyonyooshwa vizuri na kupangwa, huku mmoja wao akiwa amechuchumaa, akipanga kabati ndogo viatu na nguo.

Ndani ya darasa zuri lililowashwa taa likiwa na muangaza wa kutosha. Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa kujadiliana kitu kinachoonekena kwenye kompyuta mpakato yao, iliyopo mbele yao ikiwa juu ya meza.

Katika darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anaefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa juu ya ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, juu ya meza za rangi ya kijani wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwemo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa, wamevalia majoho meusi yenye mistari mekundu mazuri yaliyowapendeza sana, wanarusha kofia juu kwa pamoja wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele yao. Huku wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wengine wakiwa wamesimama na kuangalia kwa uangalifu.

Wanafunzi wa chuo wamekati kwa utulivu ndani ya darasa dogo. Wanafunzi hao wa jinsia ya kike na kiume, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa ukarimu na kwa sauti, kwa kutumia ubao mweupe unaopatikana ndani.

Wanafunzi wa chuo walioketi kwa makundi juu ya viti vya plastiki, ndani ya darasa kubwa sana lililozungushwa na vitabu mbalimbali vya kujisomea, wanajadili vitu mbalimbali walivyoambiwa na walimu wao waliokaa mbele wakiwasimamia.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa kundi kubwa ndani ya jengo la kisasa wakiwa na rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati yao wakiwa wanaandika maelezo wanayofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa dogo wameketi vizuri juu ya viti vyao. Wanafunzi hao wa jinsia ya kike na kiume wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu nje juu ya kimbweta chenye rangi ya kijani, wanajisomea kwa kujadiliana huku wakitumia vitu mbalimbali kama vile simu na kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu.

Wanafunzi wa chuo kidogo wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wameketi kwa utulivu uku wamevalia sare juu ya madawati yao, huku wanamsikiliza mwalimu aliye simama mbele yao anaefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa kwenye ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kiume na kike wameketi kwa utulivu juu ya kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa hali ya juu.

Wanafunzi wa rika tofauti wa chuo kikuu, wakiwa wameketi kwa utulivu wa jinsia ya kike na kiume, wanajadiliana jambo kwa kutumia kompyuta mpakato yenye rangi nyeusi iliyopo juu ya meza na wawili wengine wamesimama wakiwa wanaelekezana.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kukinga afya zao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama anayewafundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa safi dogo, wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali; wawili wameketi chini wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na sauti.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, juu ya madawati ya chuma yenye rangi ya kijani wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakubwa kwa wadogo, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakiwa wamekalia madawati. Wakisikiliza kwa makini mwalimu wa kiume anachofundisha, kwa kutumia mabango na ubao mweupe uliopo darasani humo.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakiwa wanaangalia jambo linalopatikana kwenye kompyuta mpakato iliyo juu ya meza. Wanafunzi hao wanashirikiana vizuri na inakisi ubora wa elimu ya juu.

Ndani ya chuo ambapo kuna darasa dogo la wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, na mwalimu amevalia koti maalumu la kijani, wakifanya kazi zao kwa umakini mkubwa, huku mwalimu akipita kukagua na kuwasaidia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wanatumia kompyuta, huku mwalimu wa kiume aliyevalia koti la kijani akiwa napitia kazi zao kwa makini na kuelekeza wanafunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi vizuri ndani ya darasa wanafunzi hawa wa jinsia ya kiume na kike, wametulia juu ya madawati yenye rangi nyeupe ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, wakisikiliza kwa makini mwalimu anachofundisha.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vikivyopo mbele yao juu ya meza nyeupe. Wanapata mafunzo ya vitendo unaowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiendelea kutengeneza simu, zilizopo juu ya meza yenye rangi nyeupe kwa umakini; wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi ya kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia nguo za kujikinga zenye rangi ya bluu, wakiwa wamemzunguka mwalimu anayefundisha jinsi ya kutumia vifaa tofautitofauti vya kisasa; anawapa mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi ameketi kwa utulivu mbele ya meza, iliyopangwa vifaa mbalimbali vya kisasa akiwa anatengeneza simu. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu iliyopo juu ya meza ya rangi nyeupe iliyo mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa, wanatengeneza kwa vitendo bidhaa mbalimbali za mbao kama vile; meza na viti kwa msaada wa mwalimu anaewakilisha wanafanya kazi vizuri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu pembezoni mwa dirisha, huku juu ya meza kukiwa kuna vifaa vya kisasa wanaojifunza kuvitumia. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa wamevalia barakoa ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha. Wametengeneza mashine ya kisasa iliyopo mbele yao, wanapata mafunzo ya vitendo yanaowasaidia kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, wanafunzi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya bluu, wameketi kwa utulivu juu ya viti vyao, wakiwa wanatengeneza simu kwa vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na ubunifu binafsi.

Mwanafunzi ya elimu ya ufundi wa jinsia ya kike akiwa amevalia koti lenye rangi ya bluu, anatumia mashine ya kisasa inayomuandaa kwa mafunzo ya vitendo, kwa ajili ya kazi za ufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi, waliovalia makoti ya rangi ya bluu wanatengeneza kompyuta mpakato iliyoharibika kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Kijana mdogo aliyevalia kofia, akiwa ndani ya duka lake anatengeneza “ TV” mbovu kwa kutumia vifaa vya kisasa, akitumia elimu ya ufundi stadi aliyoipata kutoka kwenye vyuo vilivyomuandaa kwa mafunzo ya vitendo kwa ajili ya hii kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kutumia vifaa vya kisasa vilivyoko mbele yao. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wakiwa wamesimama, wanatengeneza kompyuta iliyoharibika kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba na kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

wanafunzi wa elimu ya ufundi na ustadi wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mwanga kutosha, huku wengi wao wakiwa wamevalia makoti maalumu yenye rangi nyeupe, wanatumia kompyuta kwa ajili ya ufundi na kuongeza maarifa kwa mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana, huku wengine wamesimama nyuma ya gari wakilikagua, na wengine wanatumia vifaa mbalimbali kama vile supana. Mazingira haya ni ya mafunzo vitendo na kuongeza ujuzi wa ufundi stadi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, aliyevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia akiwa anatumia mashine kubwa, anaweka mafunzo ya vitendo yanayomsaidia kwa kazi za ufundi za baadae na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia za kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa anafanya kazi kwa kutumia kompyuta. Huku mwalimu alievalia barakoa anapita katikati yao akikagua kazi zao.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia kiume aliyevaa mavazi ya kujikinga yenye rangi kijani na kofia, akiwa anatumia mashine ya kisasa anajifunza kwa vitendo, ni hali inayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia makoti ya bluu huku mwalimu akiwa amevalia koti ka kijani wakiwa wanafanya kazi zao kwa ufanisi mkubwa na mwalimu anakagua na kuwasaidia.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wa chuo cha ufundi, wakiwa wamevalia miwani na nguo za kujikinga ,wanaangalia kwa makini zoezi la kuchomelea chuma, wanapata mavunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa yenye madirisha na mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia makoti ya usalama ya rangi ya bluu na kijani, wakiwa wanatumia kompyuta na kujifunza inavyofanya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha, wengine wanajisomea na wengine wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao, wakijiandaa kwa ajili ya kuajilriwa katika kazi hizi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa ufundi stadi, akiwa ndani ya darasa dogo, amekaa huku mbele yake kukiwa kuna mashine ya kisasa anayotengeneza nayo simu. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomsaidia kukuza ubunifu wake binafsi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa kiasi, wakiwa wanatengeneza vitu kwa kutumia vifaa vya kisasa juu ya meza zao wakikuza ujuzi wao binafsi.

Ndani ya chumba maalumu cha kufanyia kazi cha chuo cha ufundi na ustadi, mwanafunzi anafundishwa jinsi ya kupaka rangi kwa kutumia mashine ya kisasa na walimu wanaomsimamia. Wote wakiwa wamevalia mavazi ya usalama ya kujikinga.

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa wanatengeneza samani mbalimbali za mbao kama vile viti na meza; kwa usaidizi wa mwalimu wao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wameketi ndani ya darasa lenye madirisha makubwa linalopitisha mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza zao kwa kutumia vifaa vya kisasa, kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia miwani na nguo za kujikinga za rangi ya bluu, wakiwa wamesimama wakielekezwa na mwalimu kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mbele yao, wanapata mafunzo ya vitendo wanayoandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi stadi, wameketi kwa utulivu huku juu ya meza zao kukiwa kuna simu wanazotengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali na matumizi ya kompyuta ambayo huwaandaa kwa vitendo kwaajili ya kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa ufundi wameketi kwa utulivu huku wamevalia mavazi ya kujikinga za rangi ya bluu, wakiwa wanatengeneza simu zilizopo mbele yao. Wanapata mafunzo ya vitendo wanaoandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wameketi kwa utulivu mbele ya meza ya rangi nyeupe, iliyopangwa vifaa vya kisasa na simu; wakitumia vifaa hivyo kutengeneza simu kwa ajili ya kuwandaa kwa kazi za kiufundi za baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wameketi ndani ya darasa dogo likiwa na mwanga wa kutosha kila mmoja akiwa bize kujifanyia kazi kwenye kompyuta iliyopo mbele yao kwa msaada wa mwalimu aliyevalia barakoa akipita kukagua kazi zao na kuwaelekeza.

Ndani ya darasa dogo linalopatikana katika chuo cha ufundi stadi, wanafunzi wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu, wengine wamesimama, wakiwa wamevalia makoti maalumu ya kujilinda ya rangi ya bluu, wanatengeneza vifaa mbalimbali na kuongeza ufanisi katika masomo ya kiufundi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa, wakiwa wamezungukwa na madirisha yenye mwanga wa kutosha. Wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine ya kisasa ya rangi ya bluu iliyoko juu ya meza nyeupe.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa wametengeneza mashine ndogo ya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo iliyowaandaa kwa ajili ya kazi mbalimbali za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, mmoja wao akiwa amevalia nguo za kujikinga zenye rangi ya bluu, akiwa anatengeneza gari kwa kushirikiana na wenzake kwa kutumia vifaa tofautitofauti vya kisasa. Mazingira haya ni ya wanafunzi wa vitendo kwa ajili ya kuongeza ujuzi na ufundi stadi.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume alievalia kofia ,yupo ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha akiwa anatengeneza "TV" ndogo yenye rangi nyeusi kwa kutumia vifaa vya kitaalamu. Anatumia elimu ya ufundi aliyopata katika chuo alipokuwa anafundishwa kwa vitendo.

Mwanafunzi mmoja wa chuo cha ufundi stadi, akiwa anatumia mashine kubwa na ya kisasa huku amevalia nguo maalumu za usalama. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi aliyevalia mavazi ya kujikinga, akiwa katika sehemu ya karakana ya kutengeneza magari; nyuma ya gari akiwa ameifungua kwa vifaa vya kisasa kuikagua. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi stadi, ameketi kwa utulivu huku amevalia koti la bluu, akiendelea kutengeneza simu kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo mbele yake, anapata mafunzo ya vitendo yanayo muandaa kwa kazi za kiufundi.

Mwanafunzi mmoja wa chuo cha ufundi stadi, akiwa ndani ya gari akiwa analifungua kwa kutumia vifaa vya kisasa huku amevalia nguo maalumu za usalama. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomwandaa kwa ajili ya kazi za ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyoko mbele yake, huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti maalumu la rangi ya kijani, akiwa anapita kuwaelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume na kike, wakiwa ndani ya darasa, wakisoma na kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi; wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea na wengine wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa; zilizopo juu ya meza zao zenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa dogo likiwa na mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wanatumia kompyuta, kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo ili kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi wa jinsia ya kiume ameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa chuo kinachotoa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti, wamekaa ndani ya darasa, kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Huku mwalimu akitembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa sana, kuhakikisha kila mtu anafanya kazi yake vizuri.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi aliyevalia koti la bluu na barakoa akiwa anapaka rangi meza ndani ya chumba cha kufanyia kazi kwa usimamizi wa walimu watatu wanao hakikisha kila kitu kinaenda sawa kwa ajili ya kumfundisha mwanafunzi huyu ujuzi huu mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu, wakitengeneza vifaa mbalimbali kama simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao, kwa ajili ya kuandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza yenye rangi nyeupe. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa linalopatikana katika chuo cha ufundi stadi, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao. Hali inayowafunza kwa vitendo na kuwaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti wameketi juu ya madawati kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta lake, huku mwalimu aliyevaa barakoa anatembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.